Katika hospitalini, mzazi ameleta mtoto wake ili aweze kutibiwa. Mtoto huyu mdogo anadungwa na daktari, anapewa dawa ya chanjo ili mtoto asipate ugonjwa ambazo zinaenea na zinaweza kuumiza watoto wadogo kama polio na maradhi mengineo.

Katika zahanati ambapo wanafanya matibabu kwa meno, au wanasema wanakinga afya yao, yaani ni kampuni ambapo inafanya matibabu ya meno, kuna mtu ambapo amelazwa na ako na daktari amabapo amevaa koti nyeupe na barakoa, na anaangalia meno ya mgonjwa huyu akitaka kumsaidia ili aweze kumtibu.

Hili ni dawa ambapo linatumiwa kuongeza mwili upate kukua, mwili uweze kupata nguvu zaidi. Ya kwamba inaweza kuwa mtu ana shida ambapo mwili wake hauwezi kujikinga, hauwezi kinga shida zingine kama magonjwa ambazo zinaenea. Picha hizi ni vitamini ambavyo linasaidia mtu aweze kupata nguvu ya kujikinga na hayo magonjwa.

Dawa za kienyeji ambapo zimetengenezwa ezwa kutokana na vitu za kienyeji kama miti na vitu zingine. Dawa hili inaaminika au vile wanavyoseme wenye wanatengeneza inatumika kiume .

Mama ambaye amefurahia anaangalia picha. Kisha mama huyu anaosha mkono kwa maji ya mfereji ambayo inatiririka. Maji haya ni safi na ni sawa ya kwamba akiosha mkono hata gonjeka. Anafuatilia afya yake kwa kupitia usafi wa mikono.

Katika chumba cha majaribio kwenye hospitali hii, kuna daktari ambapo amevaa overall nyeupe kisha akaweka kofia ndogo kichwa, na amevaa barakoa na mikono ameweka gloves ili asipake na asiumizwe na vitu ambazo anapima au anaziangalia isiweze kuharibu mwili yake au kumuumiza.

Dawa za kutibu timbwitimbwi, surua na rubela. Dawa hili inazuia mtoto watoto wasipate kama magonjwa haya kama surua yake yenyewe kwa eneo fulani. Hili ni matibabu ambazo zinafanya mtoto asipate ugonjwa hayo.

Daktari wawili ambapo amevaa koti, mwingine amevaa koti blue na mwingine koti nyeupe. Kisha kuna mgonjwa ambapo amelala chini anatengenezewa meno. Meno ni sehemu ya mwili ambapo ni muhimu sana. Ni nzuri mtu aweze kunadhifisha meno zake.

Kwenye chumba cha maiti kuna mtu amevaa barakoa na sare zingine za kufanya kikazi ya kuosha. Ameshikilia mkono vyombo vya kunavyingisha chumba hili, ili wazipate shida yeyote katika kufanya kazi yake pia amevaa viatu vikubwa.

Daktari wa mwili akiwa ameshika mgonjwa mguu, mgonjwa huyu amelalishwa chini ili daktari wa mwili wa mfupa aweze kusaidia. Huyu anakaa amevunjika mguu au kuna shida fulani iliyotokea za mifupa, kisha anatengeneza. Daktari huyu anamwangalia mgonjwa kwa kufuatilia vile anavyosikia.

Hospitali au zahanati za kutibu magonjwa ya meno kwa Kiingereza, Dental Care . Huku magonjwa tofauti ya meno au virusi ambavyo vinaharibu meno na kisha kufanya jino iweze kung'olewa au kutolewe inasaidiwa huku kwa kunavipicha meno na kukupatia dawa ipasavyo.

Wanafuzi wa shule, ambapo wamevaa sare za shule. Vijana hawa wameweka bagi kwa migongo, kisha wamevaa barakoa na wanafuatilia kwa kuweka nafasi, au kuacha na nafasi ili wasipate ugonjwa. Wananawa mikono kwa maji ya mfereji, iliyotengewa kwa usafi.

Sehemu ya mstuni iliyoshikwa na moto kali, moto hili, limeunguza miti mingi, hii ni uharibifu kwa mazingira. Mazingira yamechomwa, hili lina leta shida mingi kwa watu wanaoishi kwa haya maeneo. Shida kama vile ugonjwa, ukosefu wa mvua zinatokana na uharibifu wa mazingira.

Jambo sitire ni dawa ambalo ni virutubisho vya chakula ambalo linasaidia kupata vitamini au inatumiwa kama nyongezo ziada ya kwenye chakula. Inasaidia mtu kimwili kwa kukua kupata afya nzuri.

Hapo wamevaa nguo za ovaroli na wameweka mdomo au uso barakoa ambapo inasaidia wasiweze kupata ugonjwa. Watu hawa wana wanaweka kemikali kwa mtungi mweusi. Hizi ni aina za kemikali ambavyo zinatumiwa kupima kwenye nyumba ya kupima vitu.

Vitamini ya mwili hili ni virotobisho, ambapo inasaidia mtu aweze kupata vitamini ambapo mwili wake anaihitaji. Inaweza kutengenezwa kutoka samaki, mafuta ya samaki na kama kondo.

Dawa ambazo zinatumwa kama vaccine za ugonjwa ya rubella , surusuru na magonjwa zingine ambazo ni virusi vinavyoenea. Haya yanapewa kwa watoto ili waweze kupata kinga ya kwamba magonjwa haya yakienda yakianza kuenea katika eneo fulani.

Sehemu ya ardhi ambapo imeharibiwa na ukame wa sana na ukame. Kuna mama ambapo anakaa mbali. Amevaa hijabu kubwa sana. Na pia amesimama kwa mahali ambapo inaonekana ya kwamba wanyama wengi wamekufa. Hii ni hatari ya ukame ya kwamba wafugaji wanapitia wakikosa mvua. Wanyama hufa na pia watu huingia hali mbaya.

Kwenye sokoni au mjengo ambapo, moto ulishika. Sehemu hili yote imeungua mavazini yakawa meusi kwa sababu kulikuwa na moto kali sana. Hili linaadhiri watu ambapo wanaishi eneo hili. Linaweza kuleta magonjwa mengi au kuuliwa watu kwa.

Dawa ya kutibu magonjwa ya viru magonjwa yanaweza kuelezwana na virusi kama surura na zingine. Ili ni dawa ambalo inazuia mtu kupata hiyo virusi. Yaani ukipata hata ukipata maguu utakuwa na vaccine ambayo unaitazuia usishike sana. Mwili yako itapata kinga.

Watu waliovaa barakoa na msichana anaelezea kwa kutoa hotuba, hii inakaa wakati wa korona ambapo watu walikuwa na shida za ugonjwa ya virusi vya korona. Kwa hivyo waliachana kwa umbali wa mita moja ili wasisumbuliwe au wasiambukizwe na huu ugonjwa.

Daktari na msaidizi wake nesi, wakitibu mgonjwa ambapo anaumwa na meno. Meno ni vitu muhimu kwa mwili ya binadamu ya kwamba, tunaitumia kuikula nayo chakula. Meno inaweza kuwa, imeharibika kama mtu hainadhifishi au haisugui.

Dawa za kisanii ambazo zinasaidia mwili, mara mingi huwa inatengenezwa kwa kutumia mafuta ya samaki, ili dawa ambalo mtu anaweza kutafuna au zingine za kuunywa.

Wakulima wamevaa ovaroli na wamebeba mashine ambapo waliweka sumu ya kutibu mboga za mashamba zao au miti ambapo wamepanda ya shambani. Hili ni dawa ambalo inazuia wadudu wasikule shamba au wasifanye shamba iharibike.

Picha ya hospitalini, kuna dawa tofauti, kwa ukuta kuna karatasi imewekwa na pia kuna daktari anamhoji mgonjwa akimuuliza unaumwa wapi au ana maumivu ya aina gani au anaskia aje ili aweze kujua ni ugonjwa upi na aweze kusikia vizuri.

Ngamia katika nchi au ardhi kavu, hii ni hatari ya ukame, ukame ukienea sana wanyama hukufa ya kwamba hakuna maji ya kutosha na nyasi ya kukula, kisha ngamia hii imelala kwenye mchanga ambapo ni kame sana.

Daktari ambaye anapima mtoto aliyezaliwa saizi. Daktari huyu anahakikisha afya ya mtoto kwa kumsikiza mahali ambapo unaweza kujua hali ya mtoto. Ili aweze kusaidiwa kama ako na shida fulani. Kama uzito ya mtoto iko sawa. Kama mwili yake ina shida yeyote iweze kujua.

Madaktari wawili, hawa wanamtibu mtoto mdogo ambapo mtoto huyu anaonekana ana shida ya afya yaani ako mgonjwa na ni mtoto ambaye anakaa alizaliwa tu sasa hivi. Kisha wamemweka kwa mahali katika mashini na wanamwangalia na wamemfunga naye madawa mingi.

Jegi ya zamani ambapo imetengenezwa na miti. Hili inatumiwa na jamii ya wa Afrika hasa jamii ambapo wanachunga wanyama. Wanaitengeneza kutoka miti kisha wanaitengeneza vizuri na kuweka maziwa. Inatumiwa kuhifadhi maziwa kwa muda mrefu.

Kuna vitu ambavyo vinatumika vitu mingi inaka magari ambayo yamefungana kwa kupata ajali. Picha hizo zikishikwa na moto zitawaka. Hili linaleta uharibifu wa mazingira na kisha unaleta kuzunguka kwa afya kwa kwamba magari haya yana ashiria hewa ambayo ni sumu kwa mtu ukipumua.

Daktari akimdunga msichana ambaye amekaa na mabega, watu wanafaa kufika hospitalini wakigonjeka ili waweze kupata matibabu ambayo yanahitajika na waweze kupata kinga ya mwilini.

Dawa za kienyeji ambazo wanasema zinaweza kukusaidia au mapenzi au kuleta nguvu za kiume au kufunga mke au mume dhidi, yaani inasaidia, hizi ni dawa za kienyeji ambazo wanatumia ku kupea watu ambao hua wanaoana.

Mama mzazi ambaye amezaa mtoto katika hospitalini. Mama huyu anakaa amelala chumba cha ward ambapo wanazaa wakina mama. Amevaa sare ya kuingia opareshieni na anafurahia akiwa ameweka mkono yake mtoto wake.

Daktari akimtibu mgonjwa mwenye ana shida ya meno, kuna kitu ambacho alishika na akaweka ndani ya mdomo wake, akaweze kuona shida iko wapi na ni meno gani ambayo inauma ili baadae aweze kumpea usaidizi ambayo inahitajika na aweze kumtibu.

Katika hospitalini, daktari ameshika dawa kwa mikono ya kulia na mkono wa kushoto ameshika ile dawa ambayo anaitumia kwa kutibu mtoto huyo. Katika mkono yake ingine ameshika sindano ambayo anaiangalia pimwa au kipimo ambapo imefika.

Maschana ambaye amevaa nguo za kislamu na daktari mwingine. Mtoto amekalishwa kwenye mama yake. Ameshikwa na mama yake na daktari anamdhunga dawa. Watoto ni wazuri wachukue dawa wakidungwa kama polio ili kuzuia magonjwa zinazoenea na kupata watoto.

Mgonjwa akitibiwa na daktari, mgonjwa anapewa chanjo kwa begani. Amevaa, mgonjwa amevaa kioo ya macho na barakoa. Pili, dawa hizi zinasaidia kwa watu hawawezi kupata kinga ya mwili ili kuzuia ugonjwa ambazo wanazipata. Ugonjwa huo unezakuwa ni ugonjwa wa malaria au ugonjwa mwingine...

Katika nyumba ya malazi ya mmama moja .Kuna mtu ambapo amekaa koti ambapo imeandikwa imechorwa na kitu ya serikali ya Kenya na huyu mama anasomea mama mwingine kitu .Mama huyu wa nyumba anakaa mgonjwa kwa hivyo anampee usaidizi kwa kuogelesha naye.

Kwenye hospitalini sehemu ya wodi ambapo wagonjwa wanalzwa ndani, wagonjwa ambao ni mahututi sana hawawezi kutoka nje, wanalalishwa ili waweze kupata matibabu, wanayohitaji. Mmoja wa daktari amesimama huku akiangalia, kisha kuna televisheni huku juu ambalo linatoa.

Dawa ya tembe ambapo inatumia kutunza au kuzuia au kutibu ugonjwa na virusi na mengineyo, mtu anaweza kuumeza haya ili aweze kupata afya.

Katika hospitalini daktari anamwangalia mgonjwa. Mgonjwa huyu ana shida ya nywele au ya ngozi kuna kitu ambayo ameweka kwa kichwa yake kuangalia shida ambapo anapitilia mgonjwa hili ili daktari aweze kulitatua akijua jibu hizi.

Mgonjwa ambaye ameumia sana katika mwili yake ngozi, kuna vidonda mingi ambavyo vimetoka, na hii inaweza kuwa ni shida ya ugonjwa ambavyo kama chicken pox , ugonjwa ambayo inakuwanga na vidonda vidonda.

Daktari akimtibu mtu ambaye amevunjika mguu. Amemlalisha mahali na anamsaidia kutengeneza mguu wake au kutibu. Mgonjwa amekaa barokoa na akalalishwa chini. Inaweza kuwa amevunjika mguu ama akapata shida kwa mguu yake.

Madaktari wawili katika hospitalini wanasaidia mgonjwa. Mgonjwa huyu anakaa mwenye maumivu sana. Daktari hawa kuna kitu wanafanya kwenye sikio la mgonjwa huyu. Mgonjwa huyu anaumwa na sikio.

Katika hospitalini kwenye wodi na mgonjwa ambapo aliwekwa kwa kitandani. Akiwa daktari anamfananiko mmoja baada ya mmoja. Hivi ni sehemu ambapo watu wanapata matibabu ya haraka na walioingia ajali wanatibiwa.

Mgonjwa ambaye ameshika dawa za kumeza. Dawa haya yanasaidia kupunguza maumivu huyu mgonjwa anazozisikia. Dawa hizi ni za tembe ambazo mtu anameza.

Watu wawili katika shuleni. Hawa wanakaa ni walimu wa shule kisha wamekuja mahali pa chooni au vyooni. Na mwingine anamwongelesha mwenzake akimwelezea vitu za shule. Na pia kwa ukuta imeandikwa oshea mkono hapa. Yaani anahakikisha usafi kwa wanafunzi.

Vitu vya kuweka chai kama vile saratuni na vitu vingine vimeletwa pamoja. Haya vitu vinasaidia chai iwe nzuri na iweze kuwa na ladha nzuri. Pia, inasaidia afya ya kwamba hizi ni vitu vya kienyeji.

Dawa yakutibu ugonjwa ya homa ya manjano. Ugonjwa hii imesababishwa na mdudu kama mfu yakiwemo mtu anaweza kuipata na virusi vingine. Dawa hili linasaidia kutibu ugonjwa wa manjano ambavo ni ugonjwa mbaya.

Dawa ya brufen ambayo inatumiwa kutibu magonjwa ya kichwa, kama vile maumivu kali sana. Na pia dawa hili inatumiwa kuzuia joto kali ambapo inafuatana na magonjwa za malaria na kadhalika.

Dawa za vienyeji aambayo imtolewa kwa kutengeneza vitu vya kienyeji kama vile mti ya mwaraubaini na mti vinginevyo na hata kutoka wanyama, dawa haya imeandikwa inaeza kusaidia kuleta nguvu za kiume zingine kaswende sugu , yani yanaweza kutibu ugonjwa tofauti.

Zahanati ya kutibu magonjwa au shida ambazo zinaumiza meno, magojwa ambapo yanadhiri meno ya watu. Kwa hivyo hawa wanatibu magomjwa kama hayo. Katika kiti ya kuasilisha watu kwenye reception kuna daktari ambapo amekaa pale anafurahia akingojaa wagonjwa wakuje na aweze kuwatibu.

Katika kaunti ya Ahero, kwenye eneo la hospitalini lake, kuna mafuriko ambayo yamejaa kila mahali, hii inasababishwa na watu kujua hali za mafuriko ambapo wataweza kupata ikinyesha, kwa hivyo ni vizuri wafuatilie ni lini itakuwa au itakuwaje ikinyesha.

Dawa ambapo inasaidia nguvu za damu au inampa mtu aweze kupata afya timamu na kinga ya mwili. Dawa hili inasaidia kuwa nyuzi za damu kukuwa.

Dawa za kienyeji ambalo linatumiwa kutibu maumivu ya kimwili, kama shida za tumbo, za shida za mwili, na vinginevyo. Dawa hili ni dawa la kienyeji ambalo imetengenezwa na herbal things , vitu vya kienyeji, kama miti hivi.

Dawa ya kichanjio, ambayo ni ya pakiti ya measels . Hii inasaidia watoto wadogo wasipate ugonjwa ambazo zinaenea. Ugonjwa haya yanaweza kumuumiza mtoto, awe kuwa mlemavu au kupata shida zingine kwa afya yake.

Katika chumba cha kutengeneza madawa na kuziweka kwenye box kuna daktari ambapo amevaa koti nyeupe, akavaa barakoa, kisha anaziweka madawa ambapo yametengenezwa na yakafungwa mahali, na hizi ni madawa ambazo ni dawa za virutubisho ambapo zinasaidia mtu aweze kupata kinga za mwili.

Dawa ya kienyeji ambayo ni vitamini husaidia shida za mwili ya kukuwa, kutokuwa na kinga ya kutosha. Hili linasaidia mwili ipate vitamin D .

Watoto wawili wakiosha mikono kwa sehemu ambapo imetengewa kuosha mikono, hawa wanaweza kuwa ni wanafunzi au watoto wakiwa nyumbani yao, lazima watoto wafunzwe uzuri wa kufuatilia afya yao kuosha mikono wakitoka choo au wakitaka kukula.

Daktari akimtibu mgonjwa , mgonjwa huyu anaumwa meno kisha daktari anatumia kitu cha kuangalia au mashini ya kuangalia afya ya meno . Daktari huyu amevaa barakoa na vitu zingine ambazo anamsaidia aweze kuona vizuri.

Msururu, mtibwi timbwi na rubela. Hizi ni vaccine ambapo watoto wanapewa ili waweze kuzuiliwa virusi ambavyo vina. Na iweze kuwa kinga kabla ya mtoto kupata magonjwa haya. Sana sana hupewa ambapo magonjwa haya yanaenea katika nchi.

Katika wodi ya wangonjwa, hapa ni mahali ambapo wagonjwa wanalazwa wakiwa na ugonjwa yaani wakiwa mahututi sana, hawawezi kukaingia wanalalishwa ndani ili waweze kutibiwa mpaka wapone.

Katika sehemu ya zahanati au hospitali kuna mama mzazi ambapo ameleta mtoto anaekewa chanjo kwa bega na kuna madaktari ambavyo wamevaa shati nyeupe na koti ya daktari. Watoto wadogo wanapewa chanjo ili kuzuia ugonjwa ambazo zinaenea.

Vitu vya kihistoria, vitu hizi ni vitu au ni vyombo ambavyo vimetengenezwa kuwa ni vinyago ambapo imeundwa kutoka miti na kitambo watu walikua wanatumia vitu, vyombo haya kama vyombo vya kawaida, zingine ni za kuweka maziwa, zingine ni ya kukula chakula nazo, na kila jamii ina vyombo vyake kulingana na kitu ambapo hiyo jamii wanafanyanga.

Daktari akiangalia mgonjwa. Mgonjwa huyu ana shida za mwili. Yaani shida ya ngozi au kwa nywele yake. Ako na vitu ambavyo ameziweka kwa kichwa yake akiangalia au akipima, ili aweze kujua mgonjwa yuko na ugonjwa wa aina gani na kisha aweze kumpea matibabu yanayohitajika.

Taji taka wamevaa barakoa kisha wanasafisha takataka ambapo zimewekwa nje ya manyumba yao au kwa sehemu iliyotekewa kuweka takataka. Takataka hili likichomwa badala inaweza kuleta athari za ugonjwa ambazo zinaweza kuharibu afya au kufanya watu wagonjeke.

Sehemu iliyotengewa ya kunyunyuzia maji safi, ilichosafishwa. Maji haya ni mazuri, kwa matumizi ya kukunywa na hata kupika naye chakula, yaani maji hili limesafishwa kutoka virusi vyovyote vienye vinaeneza magonjwa. Watu wanakuja huku ku, kulipia maji, kisha wanaeza tumia kwa nyumbani.

Dawa ya kutibu ugonjwa wa Sururu Rubella na Mumps ambayo tunasema ni virusi ambavyo vinaingia watoto wakiwa wachanga wadogo, kwa hivyo dawa hizi zinatumiwa ili watoto waweze kupata kinga kabla ya kugonjeka.

Choo iliyojengwa eneo ambapo halina watu, na hii ni choo kwa kila mtu. Hili linahakikisha usafi, ya kwamba watu baadaye watakaa huko nje na kuharibu mazingira, kwa hivyo choo hiki inasaidia mtu yeyote ambaye anakuja katika haya mazingira akaweze kuigia hii choo.

Watu waliovaa surubwenya ovarali kwa kukinga miili yao na afya yao, wamevaa barakoa iliyotengenezwa na vitu kubwa sana na mashini, kisha walivaa gloves kwa mikono na wanakaa wameweka kemikali kwa mitungi nyeusi.

Katika hospitalini wazazi wameleta watoto wadogo ili waweze kutibiwa. Daktari amevaa barakoa na gloves kwa mikono na anadunga mtoto dawa hili inasaidia watoto wadogo wasiweze kupata ugonjwa. Hii ni chanjo.

Mzazi, mtoto mdogo na daktari . Daktari amevaa sare ya kazi anampee mtoto polio. Polio inasaidia mtoto asipate ugonjwa ambazo zinaenea inaweza kuadhiri afya yake baadaye akikuwa mzima au hata akiwa mtoto mdogo.

Kwenye barabarani kuna ajali ya magari. Ambaye kaa kuna gari moja ambapo ni ya kubeba petroli, na ingine imeharibika kabisa na ikavunjikavunjika. Watu wakakuja wakakusanya pamoja. Hii inaweza kuleta adhari ya afya. Yakwamba watu wanaweza kuumizwa ndani na watu wakakufa ndani.

Watu waliovaa barakoa na shati ya manjano. Wanasaidia mama ambaye ana mtot mdogo na akamueka kwenye mikono zake .Kisha uyu anampea mtot polio .Ni watu ambapo wanawasaidia watoto wadogo kwa kuwapea dawa ili wasiweze kugonjeka .

Watu ambavo wanafanya project za, zinazohusu wajamii. Wanasaidia wanajamii waweze kujiinua na waweze ku, kupata vitu kama biashara za kujiendeleza nazo. Hawa ni kampuni ambazo inasaidia watu wa, wajiendeleze na maisha.

Katika nyumba ya majaribio. Madaktari wanafanya majaribio na wengine wamesimama. Wote wamevaa sare za manjano kisha wakaweka gloves kwa mikono na wamevaa barakoa na wakavaa kofia.

Dawa za magonjwa ya measles , mumps and rubella virus . Dawa hili linatumiwa kama vaccination ambapo linatumiwa kutibu watoto ili wasipate wagonjwa ambazo zinaenea wakiwa wadogo.

Katika hospitalini, madaktari wanatibu mgonjwa, mgonjwa huyu ana shida ya meno, akalalishwa, madaktari hawa wamevaa kikoti au shati la ovaroli, kisha wamevaa barakoa na kichwa wakaweka kitu, wote wakakutana kumsaidia mgonjwa huyu ili aweze kupata afya nzuri.

Vaccine ya kutibu ugonjwa wa sururu, rubela na mbwechembwete. Hili ni magonjwa ambapo yanakumiza watoto wadogo au wanapata kwa watoto wachanga. Kwa hivyo, vaccine hizi zinapeanwa ikiwa wawe ya kwamba magonjwa haya yanaenea ili yaweze kupata kinga kabla ya kuugonjeka.

Daktari akitibu mgonjwa, daktari amevaa koti nyeupe akavaa barakoa na kisha anamtibu mgonjwa, wanatumia vitu zingine kuangalia shida ya meno yake ili aweze kutibiwa. Ni vizuri mtu aweze kuona daktari mara mbili kwa mwaka ili aweze kuangalia afya yake ya meno.

Daktari, daktari anampea mtoto dawa ya polio. Mzazi wake mtoto amemshika kwa mikono yake, kisha anaangalia mtoto wake akifurahia. Watoto wanapewa chanjo au dawa ya polio ili wasipate ugonjwa kama surua ambazo zinaendelea na inaweza kuleta shida kwa afya ya watoto.

Katika sehemu ya duka ndogondogo kwa kijiji, mama mwenye amevaa barakoa kwa uso ananawa mikono kwa tangi ambapo imewekwa maji ya kunawa mikono au mfereji iliyoandikwa UNICEF .

Watu ambao wamevaa sare za ovaroli ili kuzuia wasiweze kuchafuliwa na kitu ambacho wanatengeneza au kuumiza mwili yao au kuchafua nguo zao za ndani. Kisha wamevaa barakoa na wananadhifisha sebuleni kwa kutengeneza na kuirembusha.

Kuna mtu ambaye ananawa mikono kuhakikisha usafi ili aweze kupata afya nzuri na asipate magonjwa ambayo yanaenea. Mtu huyo amevaa barakao na nguo nyeusi na viatu virefu. Anaeza kuwa ni watchman .

Dawa za vitamini au virutubisho vya kusaidia mtu kwa kukula vizuri na pia kupata vitamini ambazo mwili yake inahitaji ili aweze kuwa na afya njema na aweze kuishi vizuri. Dawa hili ni tembo na mtu huwa anameza kisha inamsaidia.

Kwenye hospitali kuna mama mzazi, na mtoto na daktari. Wamefurahia. Mtoto amevalishwa vizuri na akalalishwa mahali. Mtoto huyo anapewa polio. Dawa ya polio ili asiweze kupata ugonjwa ambavyo vinaenea na vinaeza kuadhiri maisha ya mtoto akikua baadaye.

Mikono ambazo zinanawi zinaoshwa na sabuni, kuosha mikono na maji safi na sabuni ni nzuri kwa afya, inazuia virusi kisha mtu hawezi kubeba ugonjwa kama cholera

Mtu ambapo anapeleka vitu vya polio. Eneo hili limenyesha sana juu kuna mafuriko kila mahali. Mtu huyu amevaa buti za miguu, buti refu ambapo zinasaidia asiweze kuumizwa na kitu chochote katika maji hayo, awe basi na ugonjwa.

Katika hospitalini mgonjwa anapimwa kwa kutumia machine .Daktari amevaa sare za nyeupe na amevaa barakoa kwa mdomo. Mgonjwa anakaa akimwangalia daktari.

Dawa asili ambazo zimetengenezwa na matunda ya kawaida kama tikiti maji na matunda mengine. Na hili wanaziita Masai Herbal ni dawa asili ambapo mtu anaweza kuipata kwa bei nafuu ambapo imetengenezwa kutoka kwa miti ya kawaida.

Mama mjamzito ambapo anazalishwa. Mama huyu anazaa katika nyumbani yake. Na kuna mtu ambavyo amemshika tumbo na akamfunika. Mama huyu anafaa apelekwe daktari ili aweze kujua ugonjwa yake ni wapi. Au anaweza kujifungua aje bila kupitia shida nyingi.

Barabara ya lami iliyovunjwa na kukatwa na mafuriko. Eneo hili linakaa linakaribia mto ambapo inaachilia maji ikinyesha kisha kufurika na lami kukatika. Hii inaleta hathari, watu wanaweza kukufa ndani ya maji na hata magari yanaweza kupata ajali.

Haya ni madwa ambayo yanatumiwa kusaidia wagonjwa kama vile ugonjwa ya mapafu , ugonjwa ya ubongo au yenye inaleta shifda ya maumivu kwenye kichwa ya mtu au mifupa ikiumia inasaidia.

Daktari anadunga mzee mkongwe kwa bega, wazazi wanafaa watibiwe wakizeeka, ya kwamba wanaweza kupata ugonjwa ambazo zinaenea. Kwa sasabu miili yao haina kinga ya kutosha ya kuwasaidia kupigana na magonjwa.

Dawa za vitamin D three . Hili ni dawa ambapo, sanasana hutengenezwa kutoka namaki. Dawa hizi zinasaidia mtu aweze kukuwa na kinga inayohitajika mwilini kwa kuzuia maenezi ya magonjwa.

Kwenye hospitalini, daktari ameshika mikono ya mgonjwa, mgonjwa huyu inaonekana amevunjika mkono. Kisha anamtengenezea au kumtibu kwa kumuuliza maswali ambapo yataweza kumsaidia daktari ajue mgonjwa huyu avunjwa wapi na aliumia aje kisha aweze kupata dawa ipasavyo.

mgonjwa ambaye amelazwa hospitalini , mgonjwa huyu amewekwa bandeji kwa kichwa na mkono anaonekana ni mtu ambaye kuwa amevunjwa kichwa au akapigana na mtu kisha akaumizwa daktari akamdunga mikono na akampea dawa

Dawa ambazo zinatumiwa kama virutubisho vya chakula. Inasidia mtu kupata mwili iliyojengeka vizuri ambapo huwezi kuumizwa na magonjwa zinazoea.

Kwenye boma au nyumba ambayo imejazwa na mafuriko, watu wawili ambao wamevaa barakoa wanatoa hizo maji nje kwa kutumia besheni na ndoo. Hili imesababishwa na mafuriko na inaweza kuleta athari kwa afya yao.

Katika eneo ambalo maji ya mafuriko yamejaa. Watu wanatumia boti kidogo ambapo wameitengeneza kwa kuvuka maji haya kwa upande mwingine.

Dawa ambapo inatumiwa na wanaume ili kusaidia kwa nguvu ya wanaume wanapokutana na wanawake na wanataka kuzaa mtoto. Hivyo dawa hii huwa wanatumia, wanaimeza ili waweze kupata nguvu katika kazi hiyo.

Madaktari wawili wa kutibu mgonjwa mgonjwa Huyu anaonekana ana shida ya meno, kwa hivyo wao wanafanya matibabu kwa meno ya mgonjwa huyu ili aweze kupatana afya mzuri.

Chanjo ya rubela, matumbwitumbwi na surua, mumps . Chanjo hili linatumiwa kujenga au kupea watoto ambao wana ugonjwa ya surua na magonjwa mengine kama haya. Hili inazuia ugonjwa haya yasiweze kuenea au kupata kwa mtoto mwingine.

Mfanyikazi ambaye amevaa koti nyeupe, barakoa, na ameshika kitu ya kunyunyizia kwa mkono. Kuna mitungi ambapo zinakaa mitungi ya gesi imesimama. Imewekwa hapo karibu yake mitungi mingi.

Katika sehemu kavu za nchini Kenya ambapo kuna shida ya maji, pia huku hainyeshi sana na ikinyesha maji watu hawana mahali ya kuhifadhi maji kwa hivyo wanangojea maji iletwe kwa gari ya maji, watavuta, kisha kuna mama amesimama na amepanga majerikani akiangalia aletewe maji.

Daktari wawili wakimtibu mgonjwa .Mgonjwa huyu ana shida la meno. Meno ni sehemu ambalo yataka yatibiwe kila saa au mtu anafaa kufwatilia afya yake ya meno. Anafaa kunadhifisha na kusughuwa meno kila saa, ili asipate shida za meno.

Kwenye hospitali hii sehemu za kutibu watu ambao wameona. Huyu anatibu msichana na kila mtu amevaa barakoa na mwingine amesimama. Hii inasaidia watu wasipate ugonjwa ambazo zinaweza kuambukiza mtu kwa kupitia hewa.

Dawa za kienyeji. Hizi ni dawa ambazo wamezitengeneza kwa kutumia vitu ya kienyeji. Wanasema dawa hili linatibu watu ambao wana shida ya maumbile au kwa kuongeza udume. Na pia wanasema inaweza kusaidia kuimarisha misuli ya waume au kumpa mtu hamu ya kuoa yaani mwenye hataki kuoa tena.

Mtoto mdogo mgonjwa, na kuna mtu ambaye amemshika kwa mikono yake, mtoto huyu amefunga macho, inaeza kuwa mtoto ni mgonjwa sana anangojea matibabu. Ni vizuri watoto wapelekwa hospitalini ili wazazi waweze kujua hali yao na kufuatilia hali ya watoto wao.

Hizi ni vaccinations ambazo zinapunguza measles na mumps and rubella viruses, vaccine hizi huwa zinapewa ili kuzuia haya magonjwa kuzienea katika nchi.

Dawa za vaccine ya kuzuia vaiga ama rubela, dawa hii huwa inapewa watu mara tano ili iweze kuzuia vaiga, ni vaccine ambayo inadungwa kwa mabega.

Watu wanapewa chanjo ili kuzuia maradhi ambazo zinazuka hivyo kuhifadhi afya ya wananchi na waweze kuendelea maisha mazuri bila maradhi, huku kila mmoja amekaa akingoja ahudumiwe na apewe dawa ili aweze kukaa maisha mazuri bila magonjwa.

Katika hospitali kuna mzee anapewa dawa. Mzee huyu anakaa mwenye maumivu Sana na kuna daktari ambaye anatibu, kisha wao wote wanavaa barakoa ili kuzuia wasiambukizwe ugonjwa au daktari aambukizwe ugonjwa.

Mama katika nchi za kavu anatafuta maji. Amebeba mtungi wa maji nyuma yake, kisha amebeba mtoto pia katika jua kali sana. Kunaonekana mahali ni kavu na ardhi ni kavu sana, hawana maji, yaani wanaenda mbali sana kupata maji ya kunywa na kupika.

Watu wanaangalia shanga ili wanunue. Sehemu hii imejaa mashanga na kuna vitu zimewekwa kwenye mkebe. Mwanaume mmoja anaonekana akisimama akitaka kushikilia meza. Mwenye kuuza ako upande mwingine anamwongelesha.

Wizara wanafanya ilani kwa ugonjwa wa ukimwi, virusi vya HIV , huku wakisema tunaongea ili kuzuia. Kisha watu wanapimwa ili wajue hali yao na w aweze kujizuia kupata ugonjwa wa ukimwi.

Daktari anamwelezea mwanafunzi aina za midomo au habari kuhusu mdomo, meno na utii, mwanafunzi huyu amekaa ametilia maanani kwa kusikiliza mwalimu wake akiwa hospitalini.

Hapa ni mjengo, ambalo limeshikwa na moto, moto huu haikai imezimwa. Inawaka sana na kudidimiza na kutoa mabati zote.

Hosiptalini katika sehemu ya kutengeneza meno, kuna daktari wa meno na mgonjwa ambaye anapewa usaidizi. Kwa kuangalia meno yake, daktari huyu anaangalia meno ya huyu anakaa anatoa meno.

Katika hospitalini kuna daktari watatu, mmoja ameweka akiwa anatibu mgonjwa, mgonjwa huyu anakaa ako na shida ya macho amewekewa kitu kwa macho labda wanamfanyia radiography .

Hapa ni sehemu ya hospitalini, ambapo kuna daktari mzazi na mtoto wake, pia kuna dawa ya kuosha mkono ili kuzuia vairasi, daktari anamhoji mzazi ili kuweza kujua shida zao na waweze kuitatua kisha waweze kupata huduma wanazohitaji na dawa ambazo wanataka.

Wasamalia wema wa WHO organization wanapea chanjo kwa familia maskini ambazo hawawezi kupata dawa au hawawezi kupeleka watoto wao hospitalini au kugharamia pesa za hoapitali. Kuna mumama akiangalia mtoto wake anao pewa dawa ya polio.

Kuna daktari, mzazi na mtoto mdogo. Mtoto mdogo anapewa dawa kwa mdomo. Dawa ambalo inakaa boli kwa hivyo kuzuia mtoto asipate ugonjwa ambazo zinaenea katika mazingira yake au kwa eneo lao. Daktari, mama alimshikia mtoto kisha daktari anamwekea kwa mdomo.

Mgonjwa amekuja kituo cha afya, anaingizwa kwenye mashini ili aweze kupona ama kutibiwa. Mwenye kumtibu anaweza kumpanga kwenye kitanda ili atoshea sehemu hii. Watu wagonjwa wanaeza kupigwa picha ya mwili yao hapo ili shida ijulikane iko wapi.

Kati hospitali hii wako kwenye surgery kunaonekana mgonjwa amelazwa huku ndani. Daktari pia wanakaa wameona sana wakiangalia saa kuonyesha kuwa huu ni ugonjwa mahatuti au mipango yao haikwenda sawa ya kufanya kupasuliwa kufanya surgery .

Msichana mgonjwa ambao anakaa ana maumivu sana. Msichana huyu ni mjamzito kisha kuna mmama amevaa barakoa na glavu akimgonja huyu mama azae.

Mama mgonjwa katika hospitalini alizuiliwa na watu wao katika hospitali, kisha wanamwongelesha na yeye, mama huyu anaonekana anawazua hospitali juu ya afya yake. Hawa wanakaa jamii ya wamaasai katika nchini Kenya.

Mgonjwa amekuja hospitalini kwenye sehemu ya meno. Ni kama alikuwa anaumwa na meno. Mwenye kumtibu amesimama kando yake huku amevaa barakoa anashika mdomo yake akiangalia kwenye jino ili aweze kumtibu.

Mama anatabasamu akiwa anashikilia mtoto wake, ameketi kwenye kitanda ,ako katika kituo cha afya, ni kama amejifungua muda karibu. Mtoto huyo mchanga anakaa anashikilia uso yake.

Dawa za vitamin D ambazo huwa inasaidia moyo, shida za immune system na muscles pia, dawa hizi huwa zinamwezwa ili kufanya mwili iwe na nguvu na iweze kuzuia ugonjwa.

Kwenye wodi ya hospitalini, kuna mama mzazi ambaye amevaa sare maalum, hawakubaliwi wakati wa kuzaa mtoto, kisha kuna mtoto mdogo ambaye amezaa, mama huyu amekaa kwenye kitanda ambalo amewekewam kisha kuna maji, mama huyu amekaa akimtazama mtoto wake na afya yake akiangalia afya yake.

Wahandisi wanajenga tanki la kuweka maji. Eneo hii inakaa ni eneo kavu ambapo wanahitaji kjweka maji kwa matumizi ya badaye. Hao wamejenga tanki kubwa kisha wakaipeleka juu ili isiharibiwe na wadudu au iharibiwe na mchanga kisha ikatoboleke.

Eneo ambalo limekabiliwa na mafuriko kisha manyumba zimeanguka, hii ni athari ya mvua ambayo ina mafuriko mengi sana, mvua hii inaweza kubeba watu, manyumba na hata wanyama, kama haitazingatiwa vigezo vya kuishi, katika maeneo kama haya inafurika ikinyesha.

Mgonjwa amekuja sehemu ya kutibiwa meno, ameambiwa afungue mdomo. Muuguzi amevaa glovu na kitu ya mwangaza kwenye kichwa chake, anataka kumtibu. Mgonjwa huyu ni kama alikuwa anaumwa na meno anataka kung'olewa ama meno yake yanataka kujazwa.

Mwanaume mmoja amekuja hospitalini ili aweze kudungwa sindano. Ni kama ni chanjo anadungwa amevaa barakoa huku anaangalia kando. Mwenye kumdunga ni mwanamke aliyekuwa amevaa barakoa. Hapa ni kama ni kituo cha afya.

Chanjo yamewekwa juu ya meza. Inaonekana chanjo hizi hutumika hospitalini kuwadunga wanaotaka kupata chanjo. Dawa hizi husaidia mtu asiweze kupata ugonjwa.

Dawa imewekwa juu ya meza, hii dawa ni kama ni ya mtu mgonjwa ya kumeza ili apate nafuu . Dawa kidogo imetolewa ndani ya mkembe huo ukawekwa nje, ni enye rangi ya nyekundu.

Haya ni vyombo vya kihistoria vya jamii fulani nchini kenya au africa. Vyombo hivi ni huwa zinawekwa maziwa ambayo yametolewa kwa ng'ombe, vyombo hivi vinakaa ni vyombo vya kuhifadhi maziwa.

Hospitali ya kijijini. Madaktari wamevaa sare nyeupe na barakoa. Wagonjwa ni wengi sana wamejazana kwa sehemu ya hospitali au nyumba. Hawjavaa barakoa, hawaangalii afya.

Mama mzazi ambaye ameshika mtoto wake kwa mikono kisha daktari anampea chanjo. Daktari amevaa barakoa na mama mzazi amevaa barakoa. mtoto huyu ni mtoto ambalo alizaliwa sasa hivi au karibuni.

Katika hospitalini kuna mgonjwa anatibiwa meno, daktari amevaa sare za kikazi akaweka mkono kwa gloves kisha ameweka mikono yake ndani ya mgonjwa anatoa jino, na amevaa miwani na vyombo vingine vya kumfanya aweze kuona vizuri.

Katika nyumba maalum ya kuhifadhi dawa, kuna daktari ambaye anaelezea wenzake jinsi dawa inavyofaa ipelekwe au iekwe. Pia kuna kampuni ya NGO UNICEF ikionekana kuwa hii ni usaidizi kutoka kwao ya kwamba wanasaidia nchi ambazo hazijiwezi kujisaidia wenyewe.

Sabuni iliyotengenezwa kwa kutumia vitu vya vienyeji, sabuni hii ni ya kuoga na wanasema ni nguvu ya kutibu athari za nguvu za giza, nuksi za mikosi, magonjwa ya ngozi, maumivu ya viungo na kupata ngazi sehemu. Vile imetumia pia imeandikwa.

Mhudumu wa afya amesimama na kitanda iko kando yake anaishughulikia, hapa ni katika kituo cha afya ameeka teleskopu kwenye shingo lake ni kama mgongwa anawekwa ili baridi isimuingie, anafunikwa nguo.

Posta ya ilani ya mganga, ambapo anaita watu ili aweze kuhudumia akisema anaweza kufanya kazi za mapenzi na watu kupendana na vitu zingine pia kisha akaandika nambari yake huku na anaonyesha vitu ambavyo anatumia kitu ya kawaida ambazo si za dawa.

Duka la dawa la kienyeji ambalo wanaonyesha aina za maradhi ambazo wanaweza kutibu uku wakitumia dawa za kienyeji ambazo wanaisaka na kuiweka kwa machupa kama dawa ambalo linaweza kutumika. Dawa hizi ni muhimu kuwa za manufaa.

Darasa la wanafunzi wakiwa na walimu wao. kuna mwanafunzi mmoja amesimama akiwafafanulia wenzao kuhusu matumizi ya nguo. Hao wote wamevaa barakoa kuzuia waambukizi wa ugonjwa.

Mama amejifungua ameshikilia mtoto wake kwa mkono huku mwenzake ako kando ya kitanda anachukua vitu zilizo kwenye miguu yake. Hapa ni kama ni sehemu ya hospitalini wamama wamejifungua wanakaa wanaonekana wamefurahia kwa maana mama mmoja anatabasamu.

Akina mama wanachota maji katika sehemu ambapo ilitengewa ili waweze kupata maji kutoka huko. Wanatumia mitungi kuziweka hayo maji kisha kuzipeleka kwao.

Sehemu ya hospitalini iliyotengewa kuhudumia watoto wadogo ambao wana ugonjwa ya shokaa na ugonjwa zingine. Watoto hawa wanakaa hawana afya sana au mwili yao haina afya nzuri. Wengine wamefura tumbo wengine wamelala wakiwa wamedungwa na vilemba vya maji.

Mgonjwa ambapo anaonekana amevunjika mkono akisaidiwa na daktari ili aweze kusaidiwa katika hali yake ambayo ni kutengeneza mkono yake. Daktari huyo anamuonyesha vile ambavyo anaeza kufanya ili aweze kutibiwa.

Mama amekuja hospitalini ili aweze kutibiwa. Mtu mmoja ni kama ni daktari anamwangalia na akimwonyesha kwa njia ya ishara vile ya kufanya. Amevaa mwangaza kwenye kichwa chake. Ameshikilia kalamu, amevaa sare nyeupe, saa mkononi, kuna karatasi ya kuandikia dawa iko kwenye meza.

Daktari, mzazi na mtoto, mtoto anapewa dawa ya polio ili kuzuia ugonjwa ambazo zinaenea ili kustawi afya ya mtoto huyu. Polio ni nzuri, mtoto kupewa polio ni nzuri kwa sababu inamfanya mtoto kuwa mskivu kwa ugonjwa, hasaa ambazo zinaleta ulemavu kwa mwili.